Kwa hapa ni duka la viatu na ikona aina mingi ya viatu na umepangwa na utaratibu na kuna mtu hapo ni kama anatembea ama ni muuzaji wa hapo dukani.